Duka la pembejeo na kilimo. Katika eneo hili kuna mwanamke mmoja na mwanaume wakipeana taarifa ama maelekezo juu ya bidhaa zinazouzwa katika duka hili. Duka hili lipo na vitu ambavyo vinatumika katika mashamba lakini pia katika mifugo.

Eneo hili kuna duka la pembejeo na la kilimo. Duka hili lipo kwa ajili ya kuwashauri wakulima wachukue bidhaa ya namna gani ili iweze kusaidia katika mashamba yao. Kuna mkulima pamoja na mwenye duka ama muhudumu anamuelekeza mkulima huyu, namna ya kuchukua bidhaa ama mbegu ya kutumia katika mashamba yake.

Duka la pembejeo pamoja na mifugo. Duka hili linajumuisha huduma zote za bidhaa zinazohusu kilimo pamoja na bidhaa za kemikali zinazotumiwa katika kudhibiti magonjwa na hali zingine za kiafya kwa wanyama.

Eneo la utafiti wa mazao pamoja na dawa za kilimo na wanyama eneo hili kuna wataalamu wawili wakiwa wana shughulikia kupitia mashine mbalimbali, eneo hili limezungukwa na mashine za kielektroniki zinazokagua na kutafiti dawa hizi na mazao haya.

Sehemu hii kuna vijana wawili, wanaonekana wakichanganya udongo, kwani sehemu hii inategemewa kuwekwa mifugo, ama sehemu hii inatengenezwa kwa ajili ya kuweka mabanda ili kutunzia mifugo. Eneo hili ni eneo ambalo linaweza likasaidia katika kulea ama kukuza mifugo hiyo.

Shughuli inayo endelea mahali hapa ni shughuli ya kutakatisha na kusafisha zao la karoti, sehemu hii kuna karoti nyingi zilizo mwagwa kwa ajili ya kusafishwa na kutakatishwa ili ziweze kupelekwa sokoni ama kusafirishwa kuelekea sehemu zingine kutafuta masoko. Kuna mtu mmoja yupo katika hii sehemu anaoneshwa anaendelea na kusafisha karoti.

Kilimo cha bustani, kinahusisha uzalishaji wa mazao ya mbogamboga, matunda, viungo na mimea ya mapambo. Shughuli hii inaweza kufanywa katika maeneo makubwa ya mashamba au katika nafasi ndogo majumbani.

Eneo la shamba, ambapo kuna shughuli za kilimo zinaendelea. Mimea hii ya kahawa imeoteshwa, ambapo tayari imefikia hatua ya mwisho ya kuvuna. Mwanaume mmoja ameshikilia kuangalia kahawa hizo kama tayari zimekwisha kukomaa, ili aweze kuvuna.

Eneo hili kuna shughuli ya kilimo katika awamu ya mwisho, mahali ambapo wakulima wanavuna zao aina ya nyanya. Zao hili la nyanya ni muhimu kwani linatumika katika matumizi yetu ya kila siku na tayari wamekwisha kuvuna wametia katika matenga, kwa ajili ya kusafirisha kutoka shambani kuelekea eneo la soko ama maeneo mengine.

Hii kuna shughuli zinazo endelea, shughuli mojawapo ni shughuli za kilimo, na kilimo kinacho endelea mahali hapa ni kilimo cha zao la tikiti maji. Mwanaume mmoja amechuchumaa akionyesha tikiti maji lake lilivo kubwa na zuri na linalofaa kwa matumizi ya kila siku.

Sehemu ya eneo la shamba ambapo wakulima wamekwisha kuvuna, wamevuna zao la viazi vitamu wakulima hawa wakiendelea katika shughuli yao ya kilimo wakipakia viazi hivi kwenye matenga tayari kwa ajili ya kusafirisha.

Shughuli inayoendelea mahali hapa ni sehemu ya shamba, ambapo tayari wamekwisha kuvuna zao la mahindi. Mahindi haya wanayapukuchua ili kuyatoa kwenye makasha, ili kupata mahindi tu kwa ajili ya kuchakata na kupata unga.

Eneo hili kuna shughuli za kilimo zinazoendelea mali hapa kuna wavunaji wanaovuna zao hili la nyanya, nyanya hizi zinazovunwa mahali hapa zinapelekwa na kusafishwa tayari kwaajili ya kusafirishwa kwenda masokoni ili kuweza kutafuta faida ya zao hili.

Eneo linalo jishughulisha na kilimo cha matunda, kilimo hiki kina chofanywa mahali hapa ni kilimo cha mapapai. Mapapai haya yamepangwa katika mstari mnyoofu, ili kusaidia wakati wa kuvuna, wavunaji wasipate mahangaiko.

Shughuli za kilimo zikiwa zinaendelea, wakulima wawili wakiwa katika shamba la kahawa wakiendelea kuvuna kahawa kutoka kwenye miti ya kahawa. Eneo hili limejawa na mikahawa mingi, hivyo linahitaji umakini katika kuvuna ili wasije wakavuna kahawa ambazo bado hazijawa tayari.

Eneo la shamba linalojihusisha na shughuli za kilimo ambapo wanalima mazao aina ya mahindi pamoja na matikiti maji. Mahindi haya yamepangwa katika mistari mnyoofu ili kuweza kurahisisha uvunaji.

Eneo mfano kama soko, mahali ambapo watu wanaenda kwa ajili ya kufanya mahemezi. Sehemu hii watu hufika na kurangua matenga ya zao hili. Zao hili ni zao la nyanya. Sehemu hii kuna watu ambao tayari wamekwisha kuyeyaweka katika matenga, tayari kwa ajili ya kusafirisha katika maeneo mbalimbali, kwa ajili ya kuweza kuuza bidhaa hii.

Eneo hili shughuli za kilimo zikiwa zinafanyika kilimo hiki ni cha zao la vitunguu, vitunguu hivi vinaonekana vimefikia hatua ya mwisho ya kuvunwa, lakini vilevile eneo hili linaonekana ni lenye unyevuunyevu unaosaidia katika ukuaji wa vitunguu hivi.

Mikahawa ikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa mama au mwanamke mmoja anaonekana yuko anachambua kahawa zilizokwisha kuwa tayari ili aweze kuzivuna na kupeleka sehemu ya kuchakata kupata bidhaa hiyo ya kahawa.

Shamba la kahawa mkulima mmoja akiwa anachuma kahawa kutoka kwenye mti wa kahawa ili apate kuangalia je kahawa hizi ziko tayari kwa ajili ya kuvunwa sehemu hii ni sehemu ambapo ni muhimu kwani lazima ukague na kuangalia vizuri bila ya kukosea.

Eneo la shamba mahali ambapo kulifanyika shughuli ya kilimo na upandaji wa pilipili hoho. Sehemu hii kuna hoho zilizokwisha kuwekwa katika matenga, tayari kwa ajili ya kuzisafirisha sokoni ama kuzipeleka sehemu ambapo zitaoshwa na kuweza kusafirishwa sehemu mbalimbali.

Eneo la wazi, sehemu ambapo kuna makazi ya binadamu; mahindi yamemwagwa kwenye turubai. Mwanamke mmoja akiwa ameshikilia mahindi matatu, kuonyesha ubora wa bidhaa ya mahindi aliyokwisha kuvuna. Mahindi haya yameanikwa kwa ajili ya kukaushwa na jua.

Eneo la shamba ambapo wakulima wanaendelea na hatua ya mwisho ya kuvuna, ambapo wanavuna zao la mahindi watu hawa wanaendelea kupakia na wengine wakiendelea kuleta zao hilo, ili liweze kuhifadhiwa na kuweza kupelekwa ama kusafirishwa kuelekea sokoni ama maghalani.

Eneo hili kuna shughuli za uvunaji zinaendelea, mwanamke mmoja amebebelea magunia yenye mazao aliyotoka kuvuna. Zao hilo ni zao la mahindi. Katika eneo hili anaonekana anatabasamu kwamba kilimo kimeweza kumsaidia kupata mazao.

Eneo la shamba mahari ambapo kumeoteshwa kahawa sehemu hii imefikia hatua ya mwisho katika kilimo na hiyo ni uvunaji, ambapo mwanamke mmoja amebebelea kahawa katika kopo kuonesha bidhaa hii ilivyo nzuri na ilivyopendeza.

Shughuli ya kibiashara ikiwa inaendelea sehemu, ambapo wakulima wamekwisha kuvuna zao la aina ya pilipili hoho na kutia ama kuziweka katika matenga tayari kwa ajili ya kusafirisha kutoka sehemu moja kupeleka sehemu nyingine ama kuzipeleka sokoni.

Eneo hili ni eneo la shamba, ambapo watu wamekwisha kuvuna zao aina la mahindi, ambapo wanapaki kwenye mifuko mbalimbali tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sehemu za masoko na kupatiwa soko ili waweze kupata faida katika zao hilo.

Kahawa zilizokwisha kuvunwa katika shamba zikiwa tayari zimewekwa katika magunia, mwanamke mmoja akiwa anapima hizo kahawa kwa kutumia ndoo za lita ishirini. Mwanamke huyu anaonekana ni mfanyabiashara hivo zao la kahawa linampatia faida.

Mkulima aliyekwisha kuvuna mazao yake ameyaweka katika usafiri tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka masokoni kwa ajili ya kuuza mkulima huyu anaonyeshwa amefurahishwa na mazao aliokwishavuna hivyo anafurahishwa na mazao hayo.

Eneo hili kunaendelea shughuli za kilimo, mahali ambapo wakulima wanaendelea kuvuna viazi, ili kuweza kuvipakia na kupeleka sehemu ama sokoni kwa ajili ya kuuza. Eneo hili ni eneo la shamba na wengine wanaendelea kuleta mazao kutoka shambani.

Eneo hili kuna shughuli ya kilimo inayoendelea inaonekana kuna mtu ama mkulima akiwa tayari amekwisha kuvuna mazao yake ameyaweka katika toroli, tayari kwa ajili ya kusafirisha kutoka sehemu hii ya shamba na kupeleka sehemu inayohitajika.

Sehemu ya shamba ambapo watu wanavuna vitunguu. Vitunguu hivi vimeandaliwa hapo kwa ajili ya kuchambuliwa vilivyovizima na vilivyooza kutupwa na hapa wanafanya hivyo kwa ajili ya kupakia vizuri na kupeleka sokoni.

Eneo hili kunaendelea shughuli ya kilimo cha ndizi. Sehemu hii imefikia hatua ya mwisho ambayo hatua hii ni ya kuvuna. Eneo hili kuna wavunaji wa kiume na mikungu hii ya ndizi tiyari kwa ajili ya kuipeleka sokoni, ama kusafirisha kupeleka mikoani kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Shughuli inayoonekana mahali hapa ni shughuli ya kilimo katika sehemu ya mwisho sehemu ya uvunaji. Sehemu hii wanavuna zao la nanasi tayari wanapakia katika matenga ili kuweza kusafirisha na kupeleka sokoni ili wakulima hawa wapate faida kupitia zao hilo.

Eneo hili kuna mti wa mwembe uliozaa sana maembe, na kuna watu wawili wamesimama; mwanamke na mwanamume wameshikilia maembe hayo kuonesha kwamba ni maembe mazuri, na ambayo tayari yamekwisha kuiva ili yapate kuvunwa.

Eneo hili kuna kilimo cha zao la aina ya nyanya likiwa tiyari kuna zingine zimekwishafikia hatua ya kuvunwa lakini pia vilevile kuna zingine ambazo bado kabisa hazijafikia hatua ya kuweza kuvunwa. Katika eneo hili nyanya zimepangiliwa katika mfumo sahihi ambao ni rahisi katika uvunaji.

Sehemu ya shamba ambapo kuna kilimo kinaendelea ama shughuli ya kilimo watu wawili wameshikilia miti iliyobebelea nyanya wakipeana maelekezo mahojiano hayo yapo baina ya mkulima na ambaye anahitaji kufahamu mbegu hiyo ya nyanya.

Eneo la shamba ama kilimo. Sehemu hii wanalima mazao aina ya nyanya. Zao hili ni zao la kibiashara na mara nyingi wakulima hulilima ili kujipatia faida. Na zao hili halichagui msimu, misimu yote linaota na kumea vizuri na kuzaa vyema. Mtu mmoja ameshikilia nyanya ishara ya kwamba anatangaza biashara.

Eneo hili ni eneo la kusafisha na kuchakata kahawa. Eneo hili kuna watu wengi ambao wanatoa kahawa mashambani ili waweze kuzisafisha tayari kwa ajili ya kuzipakia na kuzisafirisha ili zikachakatwe na kutoa bidhaa ya kahawa.

Eneo la shamba shughuli za kilimo zikiwa zinaendelea, sehemu hii kuna mkulima mmoja ambaye amebebelea zao la nanasi akiwa anafurahishwa na kutangaza biashara yake kwani nanasi zake zimetoka vizuri na zinaleta afya.

Eneo la shamba pale ambapo shughuli za kilimo zinaendelea katika eneo hili kuna mazao ya aina ya mahindi, ikiwa imekwisha kuvunwa na kuanikwa mwanamke mmoja akiwa anaangalia mazao haya ya aina ya mahindi.

Uvunaji wa vitunguu ambapo ni hatua muhimu sana inayohitaji umakini ili kuhakikisha ubora wa mazao na uwezo wa kuhifadhi kwa muda mrefu. Watu wengine wanaendelea kupakia vitunguu ili kuweka kwenye magunia kuelekea sokoni.

Sehemu hii kuna shughuli ya uvunaji iliyokwisha kufanyika ambapo nyanya zimemwagwa chini tayari kwaajili ya kuchambuliwa zilizo nzima na zilizo mbovu kutupwa katika taka. Sehemu hii kuna matenga ambayo yanatumika kuwekea nyanya hizi ili kurahisisha usafirishaji wa nyanya hizo.

Sehemu ya shamba ambapo tayari zao la kitunguu limekwisha kuvunwa, hivyo kuna usafiri pembeni na watu ambao wanaendelea katika kupakia ili waweze kusafirisha kutoka shambani hapo na kuziweka katika soko. Vilevile, watu hawa wanaonekana wakishauriana namna ya kuweza kuvisafirisha.

Eneo ambalo linajishughulisha na shughuli za kilimo mikahawa ikiwa imekwisha kufikia hatua ya mwisho hatua ya uvunaji, kahawa hizi zinaonekana ni nzuri na zinaweza zikafaa katika uzalishaji ama utakatishaji wa kuweza kupata bidhaa inayotokana na kahawa hizi.

Eneo hili kuna bidhaa ama zao la nyanya ambapo wametoka kuvuna katika mashamba yao, wakulima hawa wakiwa wanayatia katika matenga tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kutafuta soko sehemu zingine ama kusafirisha kupeleka katika viwanda kwa ajili ya uchakataji na kutoa bidhaa zinazotokana na zao hili.

Hatua ya mwisho katika kilimo ni uvunaji. Sehemu hii wakulima hawa wanaendelea kuvuna lakini pia wanaendelea kuangalia viazi na kuvisafisha. Viazi vilivyo vibovu wanavitenga pembeni na vilivyo vizima wanavihifadhi na kuviweka katika mifuko tayari kwa ajili ya kusafirisha.

Uvunaji wa zao la viazi wakulima wakiwa na matenga, wakiwa wanavuna viazi vitamu, wakati mwingine kuna viazi vilivyokwisha kupakiwa tayari kwa ajili ya kuhamishwa kupelekwa kwenye usafiri kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa masokoni, ama sehemu zinazohitajika.

Katika eneo hili kuna shughuli za kilimo zinaendelea. Katika eneo hili pia kuna mkulima mmoja anaonekana ameshikilia tenga, lililowekewa zao la matunda aina ya nanasi, zikiwa tayari zimekwisha kuvunwa katika mashamba haya. Mbele kidogo ni mananasi ambayo bado hayajavunwa na pia huyu mkulima anatarajia kumalizia kuvuna.

Eneo la shamba mahali ambapo shughuli za kilimo zinaendelea. Eneo hili linajihusisha na kulima kitunguu. Vitunguu vimekwisha kumea vizuri kwani kuna mabomba yanayomwaga maji kuweza kusaidia katika ukuaji wake. Eneo hili linaonekana kuwa na mvua chache na hivyo kunahitaji kilimo cha umwagiliaji.

Nyanya zilizokwisha kuvunwa hii ni hatua ya mwisho katika uvunaji wa zao hili la nyanya. Nyanya hizi zimewekwa chini, tayari kwa ajili ya kuanza kupakia, ama kuwekwa kwenye mifuko, ili iweze kusafirishwa kwa urahisi kuelekea sokoni.

Eneo hili lina nyasi ndefu kidogo lakini na vichaka na miti iliyojiotea kiasili. Eneo hili kuna mwanamke mmoja anayetangaza biashara yake, lakini vilevile ametia nyanya katika sado ili aweze kupata faida na kuuza hizo nyanya.

Eneo hili ni eneo la kilimo, ambapo watu wanne wamekwisha vuna zao hilo. Zao hilo ni zao la matunda linaloitwa nanasi. Hili eneo linaonyesha kwamba yako tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili yauzwe yalete faida.

Hatua ya mwisho katika kulima ni uvunaji, eneo hili kuna wakulima ambao wanavuna zao la aina la viazi. Viazi hivi ni muhimu kwa matumizi ya kila siku, hivyo wanataka kuvisafirisha kuvipeleka sehemu ya biashara ili kujipatia faida.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mabomba yamepitishwa katikati ya matuta, inaonyesha ni kilimo cha vitunguu. Vitunguu hivi vimekwisha kuota, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa katika masoko ama kutunzwa vyema.

Shughuli ya uvunaji ikiwa inaendelea kuna nyanya ambazo ziko tayari zimetiwa katika matenga tiyari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni ama sehemu ya viwanda, ama kuhamisha kutoka sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine, wakulima wakiwa wanaendelea kusafisha na kuzitia katika matenga kwa ajili ya kupeleka katika maeneo kwa ajili ya matumizi ya kila siku.

Sehemu hii nisehemu inayojihusisha na kufanya kilimo cha matunda matunda hayo ni mapapai. Matunda haya yanaonekana yamepangwa katika uweledi mzuri ili mtu atakapofika avune kwa haraka na usalama

Sehemu hii kuna shughuli za kilimo zinaendelea, kwani kilimo kinacho fanywa hapa ni kilimo cha umwagiliaji. Mabomba yakiwa yamepitiswa katika mazao haya, aina ya vitunguu, ili yaendelee kumwagilia vitunguu hivi viendelee kumea.

Sehemu ya shamba ambapo shughuli za kilimo zinaendelea katika sehemu hii kuna mkulima mmoja ambaye amekwisha kuvuna zao la matunda aina ya matikiti maji ili aweze kuenda kuzipeleka katika soko mkulima huyu ameshikilia tikiti alilokwisha kulikata kuonyesha lilivyo zuri na tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni.

Sehemu kubwa ya eneo la shamba mahali ambapo kilimo au shughuli za kilimo zinaendelea. Sehemu hii kuna zao la aina ya nyanya, mkulima mmoja akiwepo shambani akiwa anaangalia maendeleo ya nyanya hizo, zingine zikiwa zinaendelea kuiva ili aone namna ya uvunaji.

Sehemu hii ya shamba kuna shughuli za kilimo zinazoendelea, katika eneo hili linaonekana linapokea mvua chache ama hakuna kabisa. Sehemu hii wameweka kilimo cha umwagiliaji ili kuhakikisha mimea hii inapata maji na kwa wakati.

Matunda yaliyokwisha kuvunwa yamewekwa vizuri kwenye matenga, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sehemu za soko ama sehemu iliyotakiwa. Watu hawa wapo katika kazi wakisaidia kuyapanga matunda hayo.

Kilimo cha mbogamboga ama bustani ambapo mbogamboga hizi zimeoteshwa kwenye mifuko ambayo tayari imetiwa udongo wenye rutuba na mbolea kwa ajili ya kuisaidia mimea hii kukua. Watu wawili ama wanawake wawili wakiwa katika bustani hii kwa ajili ya kujichumia mbogamboga.

Eneo hili kuna kilimo cha maparachichi kinachoendelea, ambapo wakulima hawa wanavuna maparachichi na kuyaweka katika matenga tayari kwa ajili ya kuyasafirisha na kupeleka sehemu ya uchakatishaji ama kupeleka sehemu za sokoni kwa ajili ya kuuza maparachichi hayo.

Mfumo wa umwagiliaji katika mashamba ni muhimu kwani inasaidia kipindi ambacho mvua zimekua chache, ama mvua hakuna tena. Katika eneo hili kumepitishwa mabomba, lakini mimea imeota kuashiria kwamba kuna umwagiliaji unaendelea.

Eneo la kilimo cha biashara mahali ambapo zao la tikitimaji limewezwa kuvunwa zao hilo la tikitimaji linatumika katika matumizi yetu ya kila siku, mkulima mmoja anaonekana amebebelea tikiti moja akionyesha kuwa zao lake ni kubwa na ni nzuri kwa matumizi ya kila siku.

Eneo hili kuna shughuli ya kilimo cha bustani kinaendelea huku bustani hii imepangiliwa katika mistari iliyonyooka na bustani hii inajihusisha na kulima mbogamboga. Watu wawili wakiwa wanapalilia kwa ajili ya kufanya hii miti ipate nafasi na iweze kumea vizuri.

Sehemu hii imeoteshwa mimea, inaonyesha ni sehemu ambapo kuna ufuatiliaji ama utafiti unafanyika ili kuweza kugundua mimea hii inaweza kutumika katika mashamba. Eneo hili kuna kilimo cha mabomba ambapo mimea hii inalishwa maji nyenye rutuba ndani yake bila kuwa na ardhi,

Utayarishaji wa shamba eneo hili linatayarishwa na mfumo wa kisasa unaotumia trekta katika kulima, kwani eneo hili ni kubwa sana hivyo nguvu kazi ya watu haiwezi kufikia nanga sehemu hii trekta linaendelea kazi yake katika kulima kuchanganya changanya udongo huu ili kupata rutuba.

Kilimo cha kisasa; kilimo hiki kinatumika katika mashamba makubwa. Eneo hili linaonekana ni eneo ambalo liko linatayarishwa kwa ajili ya kuweza kufanya kilimo, na wakati mwingine hili trekta lipo katika kuvuna mazao kutoka kwenye shamba hili kubwa.

Mfumo wa kisasa ambao hauhitaji eneo kubwa ili kuweza kupata mazao mengi, mfumo huo ni mfumo wa kilimo cha mabomba, kilimo cha mabomba hakihitaji udongo ili mimea, ama miche ama mazao kuweza kukua na kutoa bidhaa. Sehemu hii kuna kilimo cha mabomba kinaendelea na miche ikiwa imekwisha kukua, maji yanayopita ndani ya matundu hayo yanakua yamewekewa tayari vurutubisho.

Eneo hili kunaonekana kuna kifaa cha kiautomatiki kinachotumika katika kuvuna mashamba makubwa na hata madogo. Eneo hili linaonekana ni shamba ambalo ni kubwa kwa hivyo linahitaji kifaa hichi katika uvunaji.

Kilimo cha mabomba. Kilimo hichi ni mfumo wa kisasa ambapo mtu anaweza akawa na eneo dogo akaamua kutumia kilimo hichi. Kilimo hichi kinatumia maji yaliyokuwa na virutubisho, hivyo mimea inakua kwa kutumia mabomba ama maji yaliyoko ndani ya hayo mabomba, na hivyo mimea inatokezea katika matundu madogo madogo yaliyopo katika mabomba hayo."

Shamba hili likiwa katika hatua ya mwisho likiwa linavunwa na trekta ambalo linahusika katika kuvuna, shamba hili limelimwa katika mfumo wa kisasa, hivyo linapelekea trekta hili kuvuna kwa urahisi kwani wamelima kulingana na ukisasa.

Kilimo cha kisasa kwa kutumia matrekta, matrekta haya yapo yanavuruga udongo na kuuchanganya ili ardhi hii iweze kusaidia katika ukuaji wa mimea. Udongo huu unapochanganywa virutubisho vinakuwa vinachanganywa ili viweze kuusaidia mmea katika kukua kwake.

Eneo hili kuna shughuli ya kilimo, ambapo kuna mtu anaendesha mashine ya kiautomatiki, inayotumika katika kulima shamba hilo, iitwayo trekta. Eneo hili ni eneo ambalo ni ardhi ngumu na hivyo mashine hii inasaidia katika kuchanganya udongo.

Kilimo cha mabomba, katika eneo hili kunafanyika shughuli za kilimo cha mabomba kama mfumo wa kisasa ambao hauhitaji udongo ili miti ama miche iweze kumea, katika eneo hili hichi kilimo kinatumia maji ambayo yamekwisha kuwekewa virutubisho hivyo inasaidia mimea kuweza kukua.

Kilimo cha mabomba ni mbinu muhimu ya kukuza mimea bila kutumia udongo kabisa, badala ya udongo mimea hupata virutubisho vyote muhimu ambavyo moja kwa moja vinapitishwa na maji na vilivyochanganywa na mbolea.

Mfumo wa kilimo cha mabomba (kilimo bila udongo). Huwa ni mfumo mkuu unaojulikana kwa kutumia mabomba badala ya udongo. Mimea inakuzwa ndani ya mabomba na mizizi inafikiwa na maji yenye virutubisho moja kwa moja.

Mahali hapa kunaandaliwa shamba litakalotumika kwa ajili ya shughuli za kilimo. Shamba hili linaandaliwa na mashine ya kiautomatiki inayojulikana kama trekta, inaendeshwa kwa ajili ya kuchanganya udongo ili uweze kusaidia katika ukuaji wa mimea.

Eneo hili linajishughulisha na shughuli za kilimo. Eneo hili kuna mahindi ambayo yamekwisha kustawi na kuweza kutoa mbelewele, lakini vilevile mahali hapa kuna trekta ambalo linatumia mfumo wa kisasa katika kulima mashamba ili kuweza kuandaa mashamba, kuanza kupanda.

Trekita inafanya kazi kama jukwaa la nguvu linaloweza kuunganisha na zana ama viambatanisho mbalimbali ili kufanya shughuli nyingi za kilimo kwa ufanisi na haraka, awali zilifanywa kwa kutumia nguvu za wanyama au kazi ya mikono.

Eneo hili ni eneo la kilimo na ufugaji wa samaki. Eneo hili limezungukwa na samaki wengi huku kando limezungushiwa uzio kuepuka uchafu ama takataka zitakazoharibu mazingira na samaki hao wakakosa afya ama wakafa.

Eneo la ufugaji wa samaki aina ya samaki kambale, samaki hawa ni wengi kwani wanaonesha mazingira yao yanawaruhusu kuweza kumea na kuzaliana kwa wingi.

Mfumo unaotumika katika kuzalisha samaki hawa, ni mfumo ambao unaangalia namna ya uendeshaji wa maisha ya samaki hawa, na ni sehemu ya biashara, kwani biashara hii ni yenye faida. Samaki hawa ni wadogo na hivyo wanalishwa waendelee kukua kwa ajili ya soko.

Eneo la ufugaji wa aina ya samaki, ufugaji huu unahitaji umakini kwani samaki hawa wanahitaji maji yanayowafaa katika maisha yao ili kuendesha maisha yao ya kila siku, eneo hilo linaonekana samaki bado ni wadogo hivyo wanahitaji uangalizi zaidi.

Eneo la hifadhi ya wanyamapori mahali ambapo kunapatikana nyani, nyani huyu anaonekana akila mizizi ya miti ili kuweza kujikimu katika maisha yake ya porini, lakini pia nyani huyu yupo anatizama anaonekana anashangaa kitu.

Eneo ama hoteli ama nyumbani, ambapo kuna ufugaji wa samaki wadogodogo ambao wanaleta nakshi katika nyumba. Samaki hawa hawapatikani kila mahali, na matunzo yake ni gharama. Na samaki mara nyingi hawa wanawekwa kwenye sehemu ambayo ina glasi na maji ndani yake, itakayowafanya waishi bila kuwa na shida.

Eneo hili ni eneo la tindiga ama sehemu ambapo maji yanakwama. Mimea inayoota kwenye matindiga inashamiri na kustahimili eneo hili, kwani maji yanapatikana muda wote.

Eneo la kilimo ambapo shughuli za kilimo zinaendelea, sehemu hii kuna mazao aina ya mahindi yaliyokwisha kukaukwa tayari kwa kuvunwa kama hatua ya mwisho ya kilimo, ili kupelekwa ghalani ama kutumika kwa matumizi ya kila siku.

Duka linalojihusisha na kuuza nafaka, nafaka hizo ni kama vile; mtama, uwele, lakini pia na mazao mengine kama vile maharage, mahindi, lakini vilevile hizi zinatumika katika matumizi ya kila siku.

Eneo hili linapitiwa na chanzo cha maji kinachofahamika kama mto. Mto huu unaelekea sehemu, sehemu ya pembezoni mwa huu mto kuna nyasi pamoja na miti iliyojiotea kiasili kutokana na maji haya yaliyoko mahali hapa yanaisaidia miti hii kuendelea kuwa na kijani kibichi muda wote.

Shughuli za kilimo zikiwa zinaendelea, eneo hili ni eneo la kitalu sehemu ambapo wakulima wakiendelea katika shughuli yao ya kupanda mbegu ama miche. Mkulima mmoja akiwa anaendelea kumwagia mwingine akiwa akipokea kitu kutoka kwa mkulima mwenzake.

Eneo hili lipo katika chanzo cha maji, mahali ambapo maji yanapita katika makorongo na mawe. Sehemu hii inaonekana ni mto unapita. Eneo hili kuna mimea iliyojiotea kiasili, ikionyesha inapata maji kwa wingi na ndio maana ina kijani kibichi.

Eneo la pori mahali ambapo kuna msitu mnene. Sehemu hii ya pori katikati kuna njia, ambayo inatumika kwa matumizi ya binadamu. Sehemu hii kuna uoto wa asili, kwani miti imejiotea na haijapandwa na binadamu.

Eneo hili linaoneka lilikuwa linapitiwa na chanzo cha maji. Chanzo hichi cha maji kinaonekana kinaelekea kukauka, hivyo maji yamepungua yamekuwa kiasi. Pembezoni mwa chanzo hichi cha maji kuna miti iliyoshonana pamoja na vichaka ni ina ukijani kuonyesha eneo bado hili lina maji ambayo yanasaidia miti hii kuendelea kumea.

Ni eneo ambalo linapitiwa na mto na eneo hili juu yake kuna daraja linaonesha ni sehemu ambapo, watu wanapita na kuvuka na kwenda sehemu zingine. Eneo hili pia kuna miti iliyojiotea ya kiasili na maji yanapita katika mawe.

Eneo la msitu ama pori ambapo kuna njia ya waenda kwa miguu imetengenezwa katikati ya hilo pori. Pori hilo limezungukwa na mimea ambayo imejiotea kiasili inaashiria kwamba pori hili ni pori nene.

Eneo ambapo shughuli za kilimo zinaendelea. Katika eneo hili kuna miche imepangwa vizuri katika mistari tofauti ili kuweza kufanya utambuzi. Katika eneo hili watu hufika na kununua miche ili waweze kwenda kupanda katika mashamba yao.

Eneo la pori mahali ambapo miti imekatwa lakini vilevile kuna miti mingine imesimama, sehemu hii kuna mwanaume mmoja anayetizama mbele akitafuta kitu anachohitaji; eneo hili kuna nyasi fupi pia kuna vichaka.

Eneo la bustani mali ambapo wakulima wapo kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya miche hii na kuweza kuhamisha miche ambayo imekwisha kukua katika eneo la shamba, ili iendelee kukua na kumea vizuri mwanamke mmoja yuko kama vile anatoa maelekezo ya juu ya upandikizaji wa miche hiyo.

Kitalu cha miche ama mazao. Sehemu hii kumezungushwa uzio ili kuweza kuilinda miche hii isipate jua sana na kuanza kupoteza uhai wake. Sehemu hii kuna mkulima mmoja akiwa ametulia ama amechuchumaa; anaikagua miche hii kuangalia ipi imeathirika na ipi inaendelea vizuri.

Eneo la pori mahali hapa kuna msitu mnene vilevile kunaonekana kuna njia iliyokuwa imetengenezwa, ambapo watu wanapita katika eneo hili kuna miti mirefu imeota lakini vile vile vichaka vilivyo shonana.

Sehemu hii kuna korongo la maji ambapo ndani yake kuna mawe na maji yanapita. Kando ya korongo hili kuna miti ya asili iliyo ota na inaonesha ni eneo ambalo kuna maji mengi hhivyo husababisha miti hii kuweza kumea na kusitawi vyema.

Kilimo cha mabomba ni mbinu ya kukuza mimea bila kutumia udongo badala ya udongo, mimea hupata virutubisho vyote muhimu moja kwa moja kutoka kwenye maji yaliyochanganywa na mbolea maalumu yanayopita kwenye mabomba au vyombo vingine.

Mfumo wa kisasa unaojulikana kama kilimo cha mabomba au kilimo bila udongo mfumo huu unafanya kazi katika namna tofauti kama vile kupitia mabomba ambapo ndio njia ya kuweka mimea na kuruhusu maji ya virutubisho kupita.

Mfumo wa kisasa unaotumika katika kilimo, mfumo huu unajulikana kama mfumo wa kilimo cha mabomba. Sehemu hii wamefanya mfumo wa kilimo cha mabomba, hivyo kuna mabomba yamepita yakiwa yametobolewa na mimea imekwisha kuota. Ndani ya hiyo mimea kwenye mizizi kuna maji yanayopita ya virutubisho yanayofanya mmea huu kuendelea kuishi na kumea vizuri.

Kilimo cha mabomba ni kilimo ambacho ni muhimu kwani kina matumizi ya mabomba kusambaza maji kwa mimea kwa ufanisi zaidi kuliko kutegema mvua ama njia ya jadi kumwagilia kwa ndoo kilimo hichi hakihusishi udongo kwani maji yanayuka na virutubishi vinavyoweza kuisaidia mimea kukua.

Kilimo cha mabomba ni mfumo wa kisasa katika kulima, kilimo hichi hakihitaji eneo kubwa sana ili uweze kufanya au kuchukua shughuli hii. Kilimo hichi ni muhimu kwani kinaokoa muda lakini pia hakihitaji ardhi ili kuweza kusaidia mimea kukua.

Kilimo cha mabomba eneo hili ni eneo dogo tu, hivyo ameona aweke kilimo cha mabomba kilimo cha mabomba, kinasaidia mimea iweze kukua kwani maji yaliyopo ndani ya mabomba haya yamebebelea virutubisho vinavyoweza kusaidia mimea hii kumea vizuri na kuendelea kukua.

Kilimo cha mabomba, sehemu hii kuna aina na namna walivyoweka mfumo huu wa kilimo cha mabomba. Mabomba haya hayahitaji kuweza kuwa na udongo ili miche hii iweze kuota, isipokuwa maji yaliko ndani ya mabomba haya, yanawekewa virutubisho vinavyohitajika kwa ajili ya hii mimea kuweza kumea.

Kilimo cha mabomba na huu ni mfumo wa kisasa katika ulimaji mtu anaweza akawa na eneo dogo lakini anaweza akafanya kilimo cha mabomba, kilimo hichi ni muhimu kwani kinasaidia kulima miche mingi kwa wakati mmoja lakini pia kwa eneo dogo.

Kilimo cha Mabomba ni mbinu ya kukuza mimea bila kutumia udongo kabisa. Mabomba haya hutumika kama njia ya kusaidia mizizi ya mimea na kuruhusu maji yenye virutubisho kupita na kuzunguka. Sehemu hii kunaonekana mimea imekwisha kuota kwani maji yanayopita yameshakwisha kuwekewa virutubisho na kuisaidia katika ukuaji.

Kilimo cha mabomba eneo hili kuna mimea ambayo imeota kupitia sehemu za wazi katika mabomba hayo,; mimea hii haitaji udongo kwani ndani yake kuna virutubisho vilivyo wekwa inayosaidia mimea hii kuota vyema na mimea vizuri.

Kilimo cha mabomba. Eneo hili ni muhimu kwani ni mfumo wa kisasa. Mtu anaweza akawa hana eneo la kuwekea mimea, lakini akatumia mfumo wa mabomba ambapo mifumo hii, ndani yake kuna maji yaliyowekewa virutubisho inayosaidia mimea kuendelea kukua na kuweza kumea zaidi.

Kilimo cha mabomba ni mfumo wa kisasa ambapo huhitaji udongo ili mimea iweze kumea. Sehemu hii kuna mabomba ambayo yameweka katika mfumo wa kisasa ili iweze kusaidia mimea hii iweze kumea, na mimea hii imeshakwisha kuota na kumea katika sehemu hii.

Kilimo cha mabomba ni muhimu ama kinajulikana kwa jina la kilimo cha bila udongo, na ni mfumo wa kisasa wenye ufanisi mkubwa na unaojulikana kitaalamu. Kilimo hiki hakihitaji udongo ili mimea kuweza kumea, isipokuwa kuna maji yenye virutubisho yanayosaidia mimea hiyo kuweza kuendelea kukua na kupata chakula chake.

Kilimo cha mabomba kwa kawaida hurejelea matumizi ya mabomba katika mifumo mbalimbali ya kilimo, hii ni hasa kwa ajili ya umwagiliaji na pia kilimo cha bila udongo. Kilimo hiki zaidi huhusu matumizi ya umwagiliaji wa matone, kwani mabomba haya yana matundu madogo yanayotoa maji polepole, moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Sehemu hii kuna kilimo cha mabomba kilimo hichi hakihitaji udongo kwani maji ambayo yaliyomo ndani ya mabomba haya yamebeba virutubisho ambavyo vinaweza kusaidia katika ustawishaji wa mimea hiyo eneo hili kuna mkulima mmoja akiwa anatizama sehemu.

Kilimo cha mabomba kwa kawaidia hurejelea matumizi ya mabomba katika mifumo mbalimbali ya kilimo. Kilimo hiki hakihitaji udongo yanasababisha mmea huo kukua na kumea.

Kilimo cha mabomba kwa kawaida hurejelea matumizi ya mabomba katika mifumo mbalimbali ya kilimo hasa kwa ajili ya umwagiliaji ama kilimo cha bila udongo. Sehemu hii kuna mimea imeota inaonyesha kwamba mimea hii inatumia maji tu katika kuota maana haina udongo.

Kilimo cha kisayansi kinachojihusisha na kilimo cha mabomba. Mimea hii inaoteshwa kupitia maji. Maji haya yamekewa virutubisho ambayo yanaisaidia mizizi ya hii mimea kumea vizuri na kupata chakula kinachostahili ili iweze kuendelea kukua.

Eneo la ufugaji na ufanyaji biashara eneo hili linajihusisha na kufuga mifugo aina ya kuku mifugo hii ni mingi sana na eneo hili ni kubwa na kuku hawa ni wengi wakiwa wanaendelea kukupatia chakula ili waendelee kunenepa na kuweza kuuzwa ili kuleta faida.

Eneo linalojishughulisha na ufugaji. Eneo hili kukiwa na vifaranga ama kuku wadogo, ambao wanalelewa kwa ajili ya kuendelea kukua waweze kuwa kuku wakubwa, na waweze kuuzwa na kupata soko ama faida aweze kupata.

Eneo la shamba mahali ambapo kuna kilimo kinachoendelea. Kilimo hichi ni kilimo cha zao la aina ya kabichi, kabichi hizi zinaonekana zimeendelea vyema lakini pia zimefikia hatua kwa ajili ya kwenda kuvunwa. Kabichi hizi zipo nyingi katika shamba hili.

Eneo hili ni eneo la shamba huku kuna mashine ndani yake ambayo inayotumika katika kuvuna. Watu wawili wakiendesha mashine hiyo ili waweze kuvuna, pembeni kabisa ni sehemu ambapo kuna makazi ya binadamu na mimea mingine.

Sehemu ya shamba ambapo kunatumika mfumo wa kisasa katika kutayarisha mashamba haya. Mfumo huo ni mfumo wa matrekta ambayo yanachanganya udongo, ili uweze kupatikana rutuba yakuisaidia mimea ikishawekewa mbegu imee vizuri bila kupata changamoto yoyote.

Eneo la ufugaji, mifugo ikiwa bandani. Mifugo hii imewekwa katika mfumo kwa ajili ya kuweza kuangaliwa usalama wake na afya yake kwa kila siku. Mifugo hii ni ng'ombe; ng'ombe hao wakiwa wanaendela kula majani, wakiwa katika mistari iliyonyooka.

Eneo la kitalu ambapo miche iliyokuwa inaangaliwa imekwisha kukua na imefikia hatua ya kuhamishwa kutoka eneo la kitalu na kupelekwa kwenye mashamba kwa ajili ya kuendelea kukuwa zaidi na kuweza kuzalisha mazao.

Eneo la kiwanda cha maua, mahali ambacho maua aina ya rozi yakiwa yanafungashwa vizuri, sehemu hii kuna wafanyakazi ambao wanafanya shughuli hiyo, ya kuweza kuyapakia vizuri maua haya ili kuyaweza kuyauza.

Eneo la kiwanda mahali ambapo nyanya zimetoka kuvunwa zinapelekwa hapa kwa ajili ya kusafishwa na kuweza kutunzwa kwa muda mrefu, eneo hili kuna wafanyakazi ambao wanaziangalia nyanya hizi ili kuweza kuziangalia usafi wake na kuweza kuzipakia vizuri kuna wanao osha na kuna wengine wanaopakia.

Vitunguu vimekwishavunwa na hivyo vimemwaga chini kwa ajili ya kukauka. Mtu mmoja anaonekana anachota hivyo vitunguu kumaanisha kwamba anamuuzia mtu ama anavichukua kwa ajili ya matumizi yake binafsi.

Kilimo cha mbogamboga mahali ambapo ni shambani kabichi zikiwa zimepangwa katika mistari minyoofu ili kuleta mandhari nzuri na mvuto mzuri wa hizi kabichi. Kabichi hizi zinaonekana ziko tayari katika hatua ya mwisho kwa ajili ya kuvuna.

Eneo la shamba mahali ambapo wakulima wanafanya palizi ili kuweza kusaidia mimea iendele kuota vizuri bila kusongwa na mashununu. Sehemu hii kuna watu wanaangalia uwezekano wa kuweza kuongeza mbolea katika mimea hii iweze kustawi.

Shughuli ya kilimo inaendelea, sehemu hii kuna wakulima ama wavunaji wanaovuna majani ili kwenda kutengeneza bidhaa. Majani haya ni majani aina ya bidhaa ya chai, yanayofika kiwandani na kutengenezwa kuwa majani ya chai.

Shughuli za kilimo zikiwa zinaendelea mahali hapa hatua ya mwisho katika uvunaji sehemu hii kuna kilimo cha matunda, matunda aina ya mananasi sehemu hii yamemea vizuri tiyari kwa ajili ya kutolewa na kupelekwa katika sehemu za biashara.

Ufugaji wa vifaranga, yaani kulea kuku wachanga, kuanzia wanapotoka kwenye mayai hadi watakapokuwa wakubwa. Hii ni hatua muhimu sana, kwani katika ufugaji wa kuku kuna mambo mengi na changamoto nyingi. Mafanikio ya mradi huu mzima hutegemea sana na jinsi utakavyowatunza katika kipindi hiki, vifaranga hawa wakiendelea kujipatia chakula na kunywa maji safi.

Eneo la ufugaji ambapo mifugo aina ya ng'ombe, wanalishwa na kuweza kunenepa ama kutoa bidhaa kama vile maziwa. Eneo hili kuna ng'ombe wengi wakiwa katika mfumo wa mstari, ambao umenyooka wakipata majani ama chakula.

Eneo hili kuna shughuli ya ufugaji inayoendelea. Sehemu hii kuna kuku wengi ambao wamewekwa katika sehemu moja ya banda. Wengine wakiwa wapo ndani ya viota vyao wakitaga mayai na wengine wakiendelea kula chakula. Kuku mmoja amepanda katika kifaa kinachotumika kuwekewa chakula.

Eneo la kiwanda, sehemu ambapo bidhaa zinatengenezwa ama sehemu ambapo bidhaa zinasafishwa na kutengenezwa katika usafi mzuri kwa ajili ya matumizi ya kila siku ama matumizi ya binadamu. Eneo hili kuna watu wanaosaidia katika utakatishaji na mchakato mzima wa bidhaa hizi zote.

Eneo la kitalu mahali ambapo nyanya zimeota zikiwa bado ni mbichi, mkulima huyu akiendelea kuzikagua na kuangalia afya ya hili zao ili kuweza kutambua nyanya hizi zinaendelea katika muelekeo gani.

Kilimo na ufugaji wa wanyama. Eneo hili limezungukwa na ng'ombe wengi ambao wanaendelea kujipatia chakula huku limeezekwa vizuri kabisa kuweza kukinga mionzi ya jua lakini vilevile ng'ombe hawa ni ng'ombe ambao sehemu yao iko safi na salama kwa ajili ya afya zao.

Eneo hili kuna ufugaji unaendelea aina ya mifugo ni kuku. Sehemu hii wanafuga kuku wengi inaonekana ni kwa ajili ya biashara, inaweza kawa ni biashara ya mayai pamoja na nyama lakini vilevile kuku hawa wanaonekana ni wenye afya wakiendelea kula chakula.

Shughuli za kilimo zikiwa zinaendelea ambapo mazao yamepangiliwa katika mstari mnyoofu kuonyesha kulikuwa ni kilimo cha kisasa. Katika kilimo hiki, kilimo hichi kinajihusisha na zao la kabichi. Kabichi hizi zinaonekana zikiwa zimefikia hatua ya mwisho kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Eneo la shamba ama sehemu ya kilimo. Kilimo kilichopo mahali hapa ni cha zao la nyanya, nyanya zikiwa zingine ni mbichi na nyingine zimefikia hatua ya mwisho ya kuvunwa. Eneo hili linajishughulisha na kilimo cha nyanya.

Kilimo cha umwagiliaji katika eneo hili kuna sehemu ambapo wametaarisha lakini pia mabomba yamepitishwa yanayohakikisha eneo hili linakuwa na unyevunyevu ili kuhakikisha mbegu halitokuwa na shida katika kuota, hivyo basi sehemu hii inafanya shughuli zake kwa kutumia umwagiliaji.

Eneo hili kuna shughuli ya kilimo inayoendelea kwani mabomba yamewekwa kati ya tuta moja na lingine ambapo kwa ajili ya kusaidia katika umwagiliaji, inaonyesha eneo hili ni kame ama halipati mvua ama mvua ni chache ambazo haziridhishi katika kilimo.

Eneo hilo Kuna shughuliza za kilimo zinazoendelea kilomo hicho ni kilomo cha umwagiliaji kwani mabomba yamepitishwa kwenye ardhi kwajili ya kuhakikisha mimea inapata maji kwa wakati, kwani eneo hili linaonekana mvua zake ni chache. Eneo hilo pia kuna mimea ambayo imekwisha kuota.

Ardhi i kavu ama haina maji. Ardhi hii kuna mimea iliyoota na kuna mabomba yaliyopitishwa kwa ajili ya kuhakikisha mimea hii inapata maji ili iweze kukua na kumea vizuri.

Shamba mahali ambapo kunafanyika shughuli ya kilimo cha umwagiliaji, mahali hapa kuna mabomba yaliyopitishwa chini ya ardhi kuhakikisha mimea hii inapata maji. Sehemu hii ni kilimo ambacho cha biashara, kwani eneo hili ni kubwa linalojihusisha na shughuli za kilimo.

Kilimo cha umwagiliaji ni njia ya kutoa maji bandia kwenye ardhi ili kusaidia mimea kukua. Hasa katika maeneo ambayo mvua haitoshi au inanyesha isiyoaminika. Sehemu hii kuna mazao ambayo maji yanapita ili kunyeshea mimea hiyo iendelee kustawi.

Sehemu ambapo kunafanyika shughuli za kilimo. Mahali hapa kuna kilimo cha umwagiliaji. Matuta haya yamemwagiwa maji kwa kutumia mifumo iliyowekwa katika hili shamba, pembezoni kuna mimea tayari imekwisha kuota lakini ng'ambo kuna makazi ya binadamu.

Eneo hili ni eneo la shamba mahali hapa wanaweka mabomba kwa ajili ya kusaidia katika umwagiliaji. Mabomba haya yamenyooshwa ili kuweza kusaidia mimea iweze kustawi ama maji yatakayopita yaweze kuimwagilia mimea kwa ajili ya kustawi.

Eneo la kilimo ama eneo la shamba, mahali ambapo kuna shughuli za kilimo. Sehemu hii inaonekana ni ardhi ambayo haina maji na ni kavu. Ardhi hii imepitishwa mabomba ili yaweze kumwagia mimea hii na iweze kumea vizuri kwa ajili ya mavuno.

Eneo la shamba mahali ambapo kunafanyika shughuli za kilimo za umwagiliaji, kilimo hichi cha umwagiliaji kimeambatana na mabomba yanayorusha maji mbali kwa ajili ya kuhakikisha mimea ama mbogamboga hizi zinakuwa na kustawi vizuri inaonekana kilimo kinacholimwa hapa ni kilimo cha biashara.

Eneo la kilimo cha umwagiliaji, katika eneo hili kumefungwa mabomba ilikuweza kuhakikisha sehemu hii inapata maji na mimea inaendelea kumea vizuri, katika eneo hili mabomba yanaendelea kutoa maji na kupafanya eneo hili kuwa na maji mda wote.

Eneo hili kuna shughuli ya kilimo inaendelea, kilimo kinachofanyika mahali hapa ni kilimo cha umwagiliaji mahali ambapo mimea imekwisha kuota kutokana na kwamba ardhi hii inapata maji na hivyo inasaidia katika kukua kwa mmea.

Eneo hili linajihusisha na kilimo cha umwagiliaji kilimo hichi ni muhimu kwani kinasaidia katika wakati wa ukame ambapo mvua zinakuwa kidogo hivyo ardhi inakuwa kavu, kilimo hichi kinaleta faida sana kwani kinayafanya mazao yanakuwa kwa wakati.

Kilimo cha umwagiliaji, kilimo hichi kinafanyika katika msimu ambapo mvua zinakuwa chache. Kilimo hichi ni muhimu kwani kinasaidia ongezeko la vyakula na pia kuepuka njaa kali.

Kilimo cha umwagiliaji kinachohusisha kumwagilia mimea kwa njia bandia, mabomba ya pastiki yamewekwa katikati ya mstari mmoja na mwingine ili kuweza kuhakikisha mimea hii inajipatia maji.

Eneo hili ninajihusisha na shughuli za kilimo, ambapo kuna bomba katikati limepita. Linaloendelea kumwaga maji kwenda kwenye mimea hii. Mimea hii inaendelea kuwa na unyevunyevu kwani bomba hili linaendelea kumwaga maji ili kuhakikisha mimea hii haitokaukiwa, hata ishindwe kukuwa. Sehemu hii ni sehemu ya kilimo.

Kilimo cha umwagiliaji ni mbinu ya kupeleka maji kwa mimea kwa njia ya bandia kwa ajili ya kusaidia ukuaji wao, hasa ipo katika maeneo yanayokumbwa na mvua ambazo hazitoshi au ukame.

Kilimo cha umwagiliaji ambapo mabomba yamepachikwa katikati ya mistari, mstari mmoja na mwingine yamepitishwa kwa ajili ya kuhakikisha eneo hili linapata maji ama mimea hii inajipatia maji kupitia mabomba haya yaliyopitishwa. Eneo hili linaonesha ukame hivyo linahitaji maji ambayo maji yamewekwa kwa ajili ya kustawisha mimea hiyo.

Eneo hili ni eneo la hifadhi, ama pori na misitu minene. Pori hili linaonesha ama kuashiria kwamba mvua nyingi zinanyesha mahali hapa, hivyo basi ndio maana linaleta kijani kinachokuwa ni cha asili. Juu kuna milima ambayo imetanda pori hili.

Eneo la muinuko, eneo hili limezungukwa na milima yenye barafu, chini kidogo kuna miti ama uoto wa asili unaoendana na eneo hilo. Eneo hilo linaonekana linakuwa na baridi sana na ndio maana linaweza kutengeneza barafu.

Eneo hili ni eneo la ziwa ama bahari, mahali ambapo kuna maji mengi, lakini pia kando ya bahari ama ziwa hili kuna uoto wa asili, ambapo kuna manyasi mafupi na kuna mitumbwi pembeni inaonyesha kuwa ni usafiri wa binadamu ama unatumika kwa ajili ya kuvua samaki.

Eneo hili kuna mawe makubwa yaliyojipanga vizuri na kuleta mvuto wa taswira, sehemu hii kuna nyasi fupi na za kijani ambapo zinaonyesha sehemu hii inapata mvua ya uhakika. Sehemu hii hizi nyasi fupi pamoja na mawe haya pamoja na mawingu yanaleta mvuto wa siku.

Eneo la hifadhi ya wanyama pori, sehemu ambapo kuna nyasi ndefu, kidogo lakini kuna vichaka na miti ya asili ilioyo jiotea, pembezoni kuna makazi ya binadamu, kwani kuna majengo ya aina ya ghorofa.

Eneo hili kuna uvunaji wa maji, kwani kuna bonde lililotengenezwa kwa ajili ya kuweza kuzalisha umeme. Eneo hili mara nyingi hupatikana katika sehemu ambapo vyanzo vya maji ni uhakika na maji yanapatikana kwa wingi. Sio kila sehemu kunafaa kwa ajili ya uzalishaji wa umeme, lakini eneo hili ni mojawapo linalozalisha umeme.

Eneo la mwinuko mahali ambapo kuna vilima lakini na milima eneo hili kuna jiwe ambalo nilikubwa lililopanda kwa jiwe jingine sehemu hii imezungukwa na miti mirefu lakini vile vile miti hii ina kijani kibichi kuonyesha eneo hili linakuwa na maji muda wote lakini pia mvua zinanyesha.

Eneo hili ni mfano wa pori mahali ambapo barabara ya vumbi imepita kati kati lakini vile vile ardhi ya mahali hapa inaonekana haina maji kwani ni kavu ama kame sana, sehemu hii kuna vichaka na miba mingi lakini vile vile kuna miti iliyojiotea kiasili.

Eneo hili ni eneo la ukame, kwani miti imepuputisha matawi, lakini pia manyasi yamekauka. Eneo hili linazungukwa na mawe, lakini pia limezungukwa na udongo kichanga. Eneo hili linakuwa ni eneo la jangwa.

Eneo hili kunaonekana kulikuwa kuna chanzo cha maji hivyo kinaelekea katika kukauka, eneo hili litaachiwa michirizi kwani maji yakipita yanakuwa yanamomonyoa wa udongo lakini vile vile inaonekana kulikuwa kuna mto mkubwa uliokuwa unapita.

Eneo la wazi mfano wa sehemu ya hifadhi ama pori la wanyamapori, lakini sehemu hii kuna mimea miwili iliyojiotea na nyasi fupi. Sehemu hii inaonyesha hakuna makazi ya binadamu ama kuna makazi ya wanyamapori.

Sehemu hii inaonekana inaanza kukucha kwani kuna mawio ya jua yamekwisha kuchanua, sehemu hii kuna maji yapo katikati ya ardhi moja na nyingine lakini pia kuna makazi ambayo yamewekwa katika eneo hili.

Eneo mfano wa hifadhi ama sehemu iliyopo wazi, sehemu hii kuna mwinuko na tambarare huku kuna nyasi fupi ambazo zimejiotea kiasili lakini pia limezungukwa na mawe. Eneo hili kuna watu wawili wakiwa wanatembea.

Eneo hili Lina safu za milima ama sehemu ambapo kuna miinuko mingi, sehemu hii kuna uwoto wa asili na kijani kibichi kumaanisha kwamba kunamvua zinazonyesha na ndiyo maana zinaendalea kuwa kijani kibichi eneo hili pembezoni kuna eneo lililokatwa kuonyesha ni makazi ya binadamu.

Eneo la pori linaonekana ni sehemu ambapo kuna makazi ya wanyamapori, sehemu hii kuna njia ya vumbi ambayo inaweza kutumika na waenda kwa miguu sehemu hii kuna miti ya asili iliyojiotea lakini pia mbele ya miti hii kuna safu za milima au milima.

Eneo hili hakuna makazi ya binadamu lakini pia kuna chanzo cha maji aina au mfano wa mto ukiwa unapita katika eneo hili pembezoni wa mto huu ama chanzo cha maji hiki kuna mimea iliyojiotea ya kiasili ikiwa imemea vizuri, mimea hii ipo katika ukijani kibichi kumaanisha ina maji mengi na kutosha katika ukuwaji na kumea kwake.

Eneo hiki kuna shughuli za kilimo zikiwa zinae endelea, katika eneo hili kuna miti ambayo imeoteshwa lakini vile vile kuna kilimo kinacho endelea, mbele kidogo kuna makazi ya binaadamu lakini pia katika sehemu hizi kumepangilia mistari kwajili ya kuvuna vizuri.

Eneo hili ni eneo la makazi ya binadamu mahali ambapo wanaendesha maisha yao ya kila siku. Eneo hili limezungukwa na miti mingi lakini pia na nyasi fupi za kijani. Eneo hili linaonyesha linapata mvua na ndio maana kuna kijani kibichi kinatawala.

Eneo hili ni eneo lililozungukwa na miti huku katikati kuna maji ambayo kuna miti imeota katikati ya hayo maji kuonyesha kwamba eneo hili ni eneo linalokuwa na maji muda wote, miti hii ina ukijani kibichi kumaanisha kwamba maji yaliyopo hapo yanatoshea mimea hiyo.

Eneo hili ni eneo ambalo hakuna makazi ya binadamu, sehemu hii inaonekana huwa inapitiwa na mto ama chanzo cha maji, pembezoni mwa chanzo hiki cha maji kuna mimea iliyoota kutokana na kwamba maji yaliyobakia yanaisaidia kuweza kustahimili muda wote.

Mandhari ya mahali apa inaonekana kuwa ya baridi sana hivyo milima iliyoko pembezoni ikiwa imetengeneza barafu katika eneo hili hakuna ukijani mwingi kwani inaonesha kuwa baridi ni kali kiasi cha kuunguza mimea, mimea ya mahali apa ni mimea yenye miba.

Eneo hili limezungukwa upande mmoja na maji na sehemu nyingine ni ardhi kavu, ardhi kavu hii kuna njia imetengenezwa kwa ajili ya kusafiri katika eneo hili kuna nyasi fupi, vichaka vidogo na miti iliyojiotea kiasili.

Eneo la mwinuko ambapo kuna milima ambayo imazingira eneo hili lakini katikati kuna barabara imetengenezwa kwa ajili ya kupita magari. Eneo hili lina nyasi fupi kama uoto wa asili. Miti ipo kando ya barabara kuashiria eneo hili ni eneo ambalo ni la hifadhi ama pori.

Eneo hili ni eneo la miinuko na ndio maana linasababisha kuwa na hali ya hewa nzuri lakini pia imeambatana na mvua nyingi hivyo inasaidia katika kufanya biashara ya kilimo.

Eneo hili lina mwinuko lakini pia kuna sehemu ya tambarare, eneo hili limezungukwa na miti iliyojiotea kiasili lakini pia na vichaka, eneo hili lina vilima vidogovidogo lakini pia na uoto wa asili upo katika ukijani kibichi sehemu hii inaonekana inapata mvua.

Eneo la hifadhi, sehemu ambapo hakuna miti. Eneo hili kuna twiga wawili wanaonekana wanakula chakula kutoka kwenye mti mmoja, pembeni wakiwa swala na huku pembeni kabisa imezungukwa na milima.

Sehemu hii ni sehemu ya hifadhi ya wanyamapori mahali ambapo wanyamapori wameweka makazi yao, sehemu hii kuna miti iliyojiotea kiasili lakini pia kuna nyasi fupi anaonekana twiga mmoja akiwa amesimama akiitizama sehemu twiga huyu ni ishara ya kwamba ni sehemu ya hifadhi ya wanyamapori.

Eneo la kiutalii, mahali ambapo makorongo ama mawe yamejitengeneza yenyewe. Sehemu hii ya chini kunaonekana kuna watu ama watalii wanaendelea kutalii eneo hili na kulifahamu juu zaidi eneo hili.

Eneo hili lina miinuko ama milima midogo, katika eneo hili linaonekana ni kama pori kwani hakuna makazi ya binadamu. Eneo hili lina miti ya asili na vichaka vingi, lakini vilevile kuna njia ambazo zinaonekana zimetengenezwa kuonesha kwamba kuna sehemu ambapo watu wanapita.

Eneo la porini sehemu hii hakuna makazi ya binadamu. Sehemu hii kuna vichaka na manyasi mafupi. eneo hili limezungukwa na miti ya asili hivyo hakuna makazi ya binadamu yanayopatikana mahali hapa. Sehemu hii inaonekana inapata mvua za mara kwa mara hivyo ni sehemu ambapo inashamiri kwa kijani kibichi.

Eneo hili ni eneo ambapo kuna chanzo cha maji mfano wa ziwa ama bahari, sehemu ya pembezoni kuna miti iliyoota kiasili; inayomaanisha kuwa inapata maji kwa wingi na hivyo inasaidia katika ukuaji. Sehemu hii pia kuna miti iliyosombwa kutoka sehemu moja na kupelekewa sehemu nyingine.

Eneo la wazi, mahali ambapo kuna miti mingi lakini pia kuna uoto wa asili. Sehemu hii kuna makazi kidogo ya wanadamu lakini vilevile kuna miinuko pamoja na miteremko. Sehemu hii inaonekana inakumbwa na mvua nyingi na ndio maana kuna kijani kibichi.

Eneo la utalii ama sehemu ya hifadhi, nyasi zikiwa fupi kuonyesha kwamba ni sehemu ambapo kunalisha wanyama pori, lakini vilevile kuna njia iliyotengenezwa kwa ajili ya kupita magari, wanapoendelea kufanya utalii; kuna swala mmoja anavuka kama anakimbia.

Sehemu ya shamba ambapo shughuli za kilimo zinaendelea katika eneo hili kuna sehemu ambapo miti ipo mingi inaonekana kama pori ambalo linazingira sehemu hii ya shamba. Eneo hili linaonekana ni eneo ambalo limelimwa kwa mfumo wa kisasa hivyo ni rahisi katika uvunaji kwa kutumia mifumo ya kisasa.

Eneo hili ni eneo la hifadhi na pia ni eneo la wanyama pori huku kuna wanyama wa aina mbalimbali wanyama hao ni kama vile pundamilia pamoja na twiga, wakiendelea kujilisha katika malisho yao eneo hili limepakana na miti mbalimbali lakini vilevile na nyasi fupi.

Eneo ambapo kuna miinuko mingi ama milima mingi. Eneo hili linaonekana eneo linalopokea mvua nyingi kwani miti inayozunguka eneo hili ina kijani kilichokuwa kimekolea. Sehemu hii kuna miti iliyojiotea asili huku imezunguka sehemu hii ya muinuko.

Eneo la hifadhi, mahali ambapo wanyamapori wanaishi. Sehemu hii kuna uoto wa asili uliojiotea na manyasi yakiwa mafupi. Eneo hili kuna mnyamapori anayefahamika kama simba, akiwa tayari yuko ametulia au ameketi, ama yupo katika kuwinda.

Eneo la mwinuko lenye milima mingi pamoja na miti iliyoota ya kiasilia eneo hili lina uoto wa nyasi zilizo chini kabisa eneo hili linaonekana kuwa na mvua nyingi ambazo zinasababisha eneo hili kuwa na kijani kibichi.

Eneo la porini ambapo kuna miti mingi na manyasi marefu kidogo, katika eneo hili limeshonana na vichaka pamoja na miti kufanya eneo hili kuwa na giza kidogo lakini vilevile kusongamana kwa miti.

Sehemu ya hifadhi ya wanyama pori, mahali ambapo wanyama pori wanaishi na kufanya makazi yao. Sehemu hii kuna wanyamapori aina ya pundamilia lakini pia kuna flamingo ambao wako katika ziwa ama chanzo cha maji. Sehemu hii kuna chanzo cha maji lakini pembeni yake kuna mti mkubwa ambao unaleta sehemu hii kuwa na mazingira mazuri.

Haya yako karibu na ukingo wa maji huku kuna nyasi fupi kuna miti iliyoko upande mwingine imejiotea kiasili, eneo hili linaonyesha ni eneo ambalo kunakuwa na unyevunyevu muda wote.

Eneo hili ni mfano wa pori. Pori hili lina nyasi fupi zilizokauka ishara eneo hili halipokei mvua ama linapokea mvua chache sana. Eneo hili pia kuna miti iliyoota ya kiasili lakini vilevile nyuma kuna mlima.

Eneo kama mfano wa pori sehemu hii kuna mawe lakini pia nyasi zipo chache mbele kidogo kuna nyasi na miti iliyojiotea kiasili, inaonyesha ni pori ambapo pia wanyama wanaweza kuwa wanaishi.

Eneo liliowazi mfano wa ardhi ambayo watu bado hawajafanya makazi, sehemu hii kuna miti lakini vile vile barabara imepita katikati ya milima midogo midogo hii, sehemu hii inakua ni nzuri kwani ina utulivu na hewa safi.

Eneo lililopakana na ukingo wa maji, huku kuna miundombinu ya kibinadamu imepita katika eneo hili. Eneo hili lina nyasi fupi na rangi ya kijani, kumaanisha eneo hili kuna maji mengi yanayofanya nyasi na miti iliyopo mahali hapa iweze kumea.

Eneo la pori na misitu katika eneo hili kuna uoto wa asili nyasi ndefu kidogo na vichaka vya kutosha, katika eneo hili hakuna makazi ya binadamu kuonyesha kwamba ni eneo ambapo wanyama wanaishi tu.

Eneo hili ni eneo la wazi mfano wa pori, ambapo kuna nyasi ndefu kidogo, lakini pia kuna vichaka na mimea iliyoota kiasilia. Eneo hili linaonyesha kuwa hakuna makazi ya binadamu yanayopatikana mahali hapa, kwa hiyo ni sehemu ambapo wanyama wameweka makazi yao.

Eneo hili linapitiwa na chanzo cha maji. Chanzo hicho cha maji kinaweza kikawa mto, ziwa ama bahari, pembezoni mwa chanzo hiki cha maji kuna chanzo asili kama vile nyasi fupi na miti iliyojiotea, lakini ukitembea mita mbali kidogo kuna makazi ya binadamu.

Eneo mfano wa pori la hifadhi la wanyama pori kukiwa na manyasi marefu kidogo, huku kuna miti iliyojiotea kiasiri katika eneo hili kuna vichaka vingi na miti mingi, juu zaidi kuna mlima unaofahamika kwa jina la mlima Kilimanjaro.

Eneo hili ni mfano wa pori; sehemu hii kuna nyasi fupi lakini pia kunaonyesha kuna njia ambapo magari yalikua yanapita, lakini pia kuna miti miwili ambayo imejiotea bila ya kupandwa. Katika eneo hili kijani kibichi kikiwa kinafifia na kuonyesha kwamba mvua nazo zimekwisha kupungua, hivyo eneo hili linapata ukame.

Eneo la hifadhi, makazi ya wanyamapori, katika hifadhi hii kunaonekana kuna tembo wengi wakiwa wanaendelea kujilisha ama wakiwa malishoni. Eneo hili lina nyasi fupi na kavu zilizokauka. Eneo hili pia kuna miti iliyojiotea kiasili, huku nyuma kuna mlima unaojulikana kwa jina la mlima Kilimanjaro.

Eneo la hifadhi la wanyamapori sehemu hii inaonyesha kuna uoto wa asili kwani mimea imejiotea yenyewe. Eneo hili limezungukwa na miti mingi pamoja na nyasi fupi zilizokwisha kukauka.

Kuna miinuko, lakini pia kuna tambarare. Eneo hili kuna barabara inayopita ya vumbi ya waendesha magari na waenda kwa miguu. Eneo hili pembezoni kuna nyasi fupi lakini vilevile kuna miti iliyojiotea ya kiasili, kwa hiyo eneo hili ni eneo ambalo hakuna makazi ya binadamu.

Eneo la miinuko sehemu ambapo kuna milima mingi. Eneo hili kuna makazi ya binadamu lakini vilevile kuna mimea iliyojiotea kiasili, lakini vilevile kuna kilimo kinachoendelea mahali hapa. Eneo hili linaonyesha ni eneo ambalo linapokea mvua na hivyo majani yake yana ukijani kibichi.

Eneo hili kuna barabara ya tambarare ya vumbi inayoingia katika pori hili eneo hili kana nyasi zilizokwisha kukauka lakini mimea ya mahali hapa ni mimea ambayo imeota kiasiri ambayo mimea hii inamibamiba mbele kidogo kuna kama bonde la ufa liliopita mahali apo.

Eneo hili ni eneo ambalo linapitiwa na chanzo cha maji pembezoni mwa chanzo hiki cha maji kuna mimea ambayo imekwisha kuota na ardhi ambayo ni kavu, ardhi hii inaonyesha kuwa ni ardhi ambayo bado haijawa na makazi ya binadamu, eneo la upande mwingine kuna kaardhi kadogo ambapo kanapitiwa na maji kidogo ambapo kuna miti na vichaka vimeota.

Eneo hili ni eneo kama la shamba mahali ambapo wanajishughulisha na kilimo cha ufugaji wa nyuki, eneo hili kuna miti ambayo imening'iniziwa masanduku ambapo nyuki hawa wanaishi ndani ya masanduku hayo, eneo hili najishughulisha na ulinaji wa asali na ndio maana kuna masanduku mengi ya kulinda asali.

Eneo la ufugaji, mahali ambapo ni mfano wa banda, mbuzi wakiwemo ndani yake. Mbuzi hawa wanarukia majani, kwani imefika wakati wa wao kuweza kupata chakula. Mbuzi hawa wako bandani ili kuangalia usalama wao, hujiepusha na magonjwa watakayokutana nayo nje.

Ufugaji wa nyuki ni shughuli yenye faida nyingi, siyo tu kwa asali bali pia kwa kuchavusha mimea. Watu wawili wameshikilia wanaonekana wanarina asali.

Eneo hili linafanyika shughuli ya kulina asali watu wakiwa wamekusanyika kwa ajili ya kulina asali ili isiharibike lakini pia kuangalia namna yakuto kudhuru viumbe vilivyopo ndani yake, eneo hili wamevalia mavazi kwa ajili ya kujilinda na hao wadudu wanaojulikana kama nyuki.

Ufugaji wa mifugo bandani ama zizini, hii pia inajulikana kama vile kufuga mifugo bila kula malisho huria. Hii ni njia bora ya kufuga ambapo wanatuzwa na kulishwa ndani ya banda au zizi wakati wote. Hapa kuna mbuzi ambao wanalishwa ndani ya mabanda.

Shughuli za ufugaji; eneo hili ni kuna ufugaji wa wanyama. Wanyama hao wanajulikana kama jina la mbuzi wakiwa katika zizi moja wengine wakiwa wamekaa ama wamelala na wengine wamesimama.

Vifaranga vya bata vikiwa vimeekwa katika tenga, vinaonyeshwa vinasafirishwa kutoka sehemu hiyo na kupelekwa sehemu nyingine huenda kuna mtu amevinunua kutoka kwenye duka la mifugo, hivyo anapeleka kwa ajili ya kuvifuga na kuvikuza kwa ajili ya biashara ya bata.

Shughuli za ufugaji eneo hili linatumia mfumo wa kisasa katika kufuga kuku, ama mifugo inayofahamika kwa jina la kuku, sehemu hii kuku wamewekwa kwenye keji ambapo wametengenezewa vizuri, hii ina umuhimu kwani inarahisisha katika kusafisha mazingira yao ili wasipatwe na magonjwa.

Eneo hili linaonesha ni eneo la ufugaji ambapo kuku wengi wamekusanyika huku mfugaji mmoja amebebelea kuku wawili ishara ya kwamba anaonyesha biashara anayojihusisha na pia kutangaza biashara yake ili watu wapate kumpatia faida.

Katika eneo hili kuna ufugaji unaoendelea. Mkulima mmoja akiwa anakatakata matikiti maji, inaonekana anataka kuwapa kuku hawa waendelee kuweza kupata matunda hayo. Sehemu hii kuna kuku wengi lakini vilevile kuna kanga mmoja anaendelea kula chakula, lakini vilevile amekwishaokota mayai kutoka eneo hili.

Eneo la kilimo na ufugaji, ambapo mifugo hiyo ni aina ya kuku. Kuku hawa ni wadogo wanaojulikana kama vifaranga, wakiendelea kujipatia chakula, huku wengine walioshiba wanakaa. Sehemu hii imezungukwa na vyakula na hata pia maji.

Eneo hili kuna shughuli za ufugaji, mahali ambapo kuna kuku wengi ambao wanaoendelea kula chakula, watu wawili ama wataalamu wakiwa wanawatizama namna wanavyokula na afya zao zinavyoendelea kudumu.

Eneo la ufugaji, ambapo bata wengi wanatoka mabandani kwa ajili ya kutoka nje kwenda kujitafutia chakula. Mwanaume mmoja anawaongoza bata hawa kuelekea muelekeo ambapo chakula kinapatikana na ili hao bata waweze kukua na kumletea faida.

Eneo linalojishughulisha na ufugaji. Katika shughuli za ufugaji za mahali hapa mifugo aina ya bata inakula chakula. Bata hawa wanaonekana ni wenye afya na hivyo ni wazuri katika kufanya biashara. Bata hawa wanaonekana ni wakubwa waliofikia umri wa kuweza kuanza kuuzwa ama kutoka katika soko.

Ndege wa porini ambaye pia anafugwa lakini pia anajulikana kwa jina la kanga, akiwa na vifaranga vyake anavilisha chakula kutoka katika nyasi hizo fupi. Eneo hili linaonyesha kuwa lina chakula kwa ajili ya kanga hao.

Eneo la poleni kukiwa na nyasi fupi, lakini pia kuna nyama anayeweza kufugwa anayefahamika kwa jina la kanga akiwa anatizama na kushangaa sehemu, kanga hawa wapo katika kundi mbali mbali wakaendelea kujipatia chakula na wengine wakiwa wanaendelea kushangaa.

Mbegu zilizokwisha kufanyiwa utafiti na kuangaliwa, je kama inaweza ikaleta uzalishaji mkubwa. Mbegu hizi zimehifadhiwa katika paketi; hii humsaidia mkulima kuweza kupanda na kupata mazao mengi na yaliyo na faida.

Paketi iliyokwisha kubebelea mbegu ndani yake. paketi hii ina mbegu ambazo zimekwisha kufanyiwa utafiti na kuweza kuangaliwa katika mashamba ama sehemu mbalimbali ili ziweze kuonekana katika uzalishaji na hata kuleta faida kwa mkulima. Paketi hii imetunzwa na mbegu hii inakuja na madawa ambayo ni tayari yakipelekwa kwenye shamba si rahisi kuvamiwa na wadudu.

Mbegu za nyanya zilizohifadhiwa vizuri katika paketi kwa ajili ya biashara ama shughuli za kilimo, mbegu hii inaonekana ni bora na yenye viwango vya juu kwani inaonekana ni kubwa na yenye kuleta faida.

Eneo hili miche, imekwisha kuwekwa katika ardhi na imekwisha kumea vizuri. Miche hii inaonekana inaendelea vizuri na kukua vizuri, huku ikipata maji na unyevu unyevu, unaosaidia katika kuepukana na kukauka kwa mimea hii.

Sehemu ya kilimo, eneo hili kuna shughuli ya kilimo ina endelea lakini pia kilimo kinacho endelea mahali hapa ni kilimo cha umwagiliaji, mabomba yamepitishwa katikati ya mstari mmoja na mwingine ili kuweza kuhakikisha mimea hii inapata maji.

Sehemu kama soko ama duka linalojihusisha na kuuza mazao ya nafaka, mazao hayo ni kama vile kuna maharage, kuna mahindi ,maharage ya kila namna ,kuna ulezi, kuna mtama na pamoja na soya.

Mbegu zilizokwisha kufanyiwa utafiti zimewekwa ndani ya paketi. Mbegu hizi ni aina ya zao la tikitimaji, tikitimaji hili linaonekana ni kubwa, kwani mbegu zilizopo ndani zimebeba aina ya tikitimaji lililowekwa hapo mbele.

Kilimo cha umwagiliaji eneo hili linaonekana kuwa na mvua chache ama Hakuna kabisa, katika kilimo hichi kuna mabomba yamepitishwa katika mazao hayo iliyaweze kumwagiliwa na kupata unyevu unyevu ili kusaidia mmea katika kukua.

Kasha ama paketi lililobeba mbegu ndani yake ambazo zimekwisha kufanyiwa utafiti, ili ziweze kutumika katika matumizi ya mashamba. Mbegu hizi zinakuwa tayari zimethibitishwa na hivyo zinakuwa ni nzuri kwa ajili ya biashara ama biashara ya kilimo.

Mbegu zilizokwisha kufanyiwa utafiti zimewekwa katika pakiti kwa ajili ya watu kuweza kununua na kufanyia shughuli zao za kilimo. Mbegu hizi hununuliwa na wakulima na kuwekwa kwenye mashamba kwa ajili ya kujipatia mazao yao.

Mbegu ziikiwa tayari zimepangwa katika mfumo wa makopo na paketi mbegu hizi ni mbegu aina ya zao la nyanya, inaonekana zinasafirishwa kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya biashara ama mashamba ama kwajili ya kukaguliwa.

Kitalu ni eneo maalumu lililotengwa na kuandaliwa kwa ajili ya kuzalisha miche yenye ubora na ya afya, kuanzia mbegu pandikizi au sehemu zingine za mmea. kitalu hicho hicho hulea miche hiyo katika mazingira salama na yanayodhibitiwa mpaka inapofikia umri wa kupandikizwa shambani au kwenye eneo la kudumu.

Pakiti iliyobeba ndani mbegu mbegu iliyoko ndani ni mbegu ya maboga mbegu hii inaonekana ni kubwa na nzuri kwani imefanyiwa utafiti na kuweza kuonekana italeta mazao mazuri na ambayo ni yatamnufaisha mkulima.

Eneo hili kuna paketi ilo bebelea mbegu, mbegu hizi zimekwisha fanyiwa utafiti na kujaribiwa katika sehemu mbalimbali ili kuweza kuangalia namna ya uzalishaji wa mbegu hii, mbegu hii imesha thibitishwa na hivyo inafaa katika kupanda au kutumika katika shughuli za kilimo.

Mbegu zilizokwisha kuandaliwa na kujaribiwa katika sehemu mbalimbali zimewekwa na kuhifadhiwa katika makopo tayari kwa ajili ya kuuzwa, mbegu hizi ni nzuri kwani zimeshakwisha kujaribiwa kwahiyo mkulima anafaa azitumie katika matumizi ya kilimo.

Miche imemea na kuota Shambani kwani inaonekana mbegu hii imefanikiwa katika kutoa miche hii, sehemu hii inaonekana ni sehemu yenye unyevunyevu hivyo inasaidia katika kukua katika mimea hii na kustahimili eneo hili.

Kitalu cha miche ni eneo maalumu, linaoandaliwa na kusimamiwa kwa uangalifu ili kuzalisha na kukuza miche au mimea michanga, hadi itakapokuwa na umri mkubwa unaofaa kwa ajili ya kupandikizwa kwenye shamba la kudumu ama mashamba makubwa.

Duka la nafaka ama sehemu ambapo panauzwa nafaka. Sehemu hii kuna kila aina ya zao ama aina ya nafaka. Kuna maharage, kuna soya, kuna mahindi, lakini vilevile kuna kila kitu ambacho kinatumika katika matumizi ya kila siku.

Kilimo cha mbegu ni utaalamu maalum wa kuzalisha mbegu bora, safi na zenye ubora wa hali ya juu; kwa lengo la kuziuza kwa wakulima wengine kwa ajili ya kupanda. Kilimo hichi cha mbegu kina umuhimu kwani kinasaidia katika usafi wa kigeni, ubora wa kimwili, na uwezo wa kuota, pamoja na afya ya mbegu.

Eneo hili ni eneo la kibiashara ambapo wamekaa bidhaa mbalimbali za nafaka pamoja na bidhaa kutoka shambani, bidhaa hizo ni kama vile maharage mahindi mihogo karanga ili watu watakapofika wajipatie mazao hayo ama bidhaa hizo.

Paketi iliyobebelea ndani yake mbegu zilizokwisha kufanyiwa utafiti wa aina mbalimbali na kujaribiwa katika sehemu mbalimbali. Paketi hiyo inatumika katika mashamba ili kuweze kumwaga mbegu hizo ziweze kumea na kutoa mazao yake.

Kilimo cha umwagiliaji mahali ambapo mabomba yamepitishwa katikati ya matuta, mabomba haya yana kazi moja kazi ya umwagiliaji katika matuta hayo pembezoni mwa mabomba hayo pembezoni mwa mabomba hayo kuna miti ambayo inanyeshewa ili iwe na unyevu unyevu ipate kukuwa.

Sehemu ya duka la nafaka, nafaka hizo ni kama vile ulezi, mtama lakini kuna mazao mengine kama vile maharage, mahindi hata soya. Sehemu hii inajihusisha na biashara ya kuu za nafaka.

Biashara inayojihusisha na pembejeo ama duka linalojihusisha na kuuza pembejeo. Duka hili lina kila aina ya bidhaa na aina ya vitu vinavyohitajika katika kilimo. Mwanamke mmoja anaonekana ni mtoa huduma wa mahali hapa na anayeshauri wakulima juu ya kilimo.

Mbwa wakiwa katika sehemu ya wazi wanaonesha wamepatiwa huduma bora hivyo wanafurahi na kumfurahia aliyewatolea huduma mbwa hawa wako katika aina tofauti na rangi tofauti wanaonesha ni mbwa ambao wanatunzwa.

Sehemu ya nyumba ambapo mbwa mmoja anaonekana anajipatia chakula, pembeni yake kukiwepo na maua na banda lake kwa ajili ya kufanyia makazi. Eneo hili linaonesha ni makazi ya binadamu na ndo maana anafuga mbwa.

Eneo hili ni makazi ya binadamu kwani kuna makazi yaliyowekwa na binadamu sehemu, hii kuna mbwa wawili wanaonekana wakiwa ndio wanaolinda mahali hapa na kuhakikisha usalama wa eneo hili, ambapo mbwa hawa wakiwa wanabweka wanaonekana kuna kitu wamekiona.

Nyumba kama kibanda, kinachotumika katika kuhifadhi mifugo, mifugo hiyo ni kama vile; kuku, bata ama ndege. Haya mabanda yapo katika ngazi, chini kuna mabanda ya chini na mengine ya juu. Eneo hili linaloonyesha kuwa ni eneo la ufugaji.

Hili ni eneo la nyumbani mahali ambapo, kuna mwanaume mmoja amesimama mbwa akiwa pembeni yake, eneo hili linaonesha ni makazi ya binadamu kwani kuna majengo yaliyojengwa.

Sehemu ya makazi ya binadamu kwani kumezungushwa ukuta kwa ajili ya usalama sehemu hii ndani yake kuna mabanda, banda hili kuna mbwa wawili ambao wanahakikisha kuna usalama wa nyumba hii na kuweza kuhakikisha wanaishi kwa amani.

Eneo ama sehemu ambapo, kuna daktari wa mifugo, sehemu hii anaonekana akiendelea kutibu mifugo, kwa kuingalia vizuri, lakini pia kuna mwanaume mwingine anaye msaidia kushika, ili aendelee kufanya utafiti juu ya mifugo hiyo.

Eneo hili ni makazi ya binadamu kwani sehemu hii imezungushwa uzio kuweza kuweka usalama ili kujilinda na maadui, sehemu hii kuna banda lipo ndani banda hili linaweza likawa kwaajili ya mifugo ama banda kwaajili ya mbwa au paka.

Mbwa wapatao watano wakiwa katika kujifurahisha na kufurahia hali ya hewa huku wengine wanaendelea kukaa wakiendelea kupata hewa safi ambapo wanatunzwa sehemu salama na safi, kuhakikisha afya zao zinatunzwa.

Eneo la hifadhi sehemu ambapo kuna makazi ya wanyamapori. Sehemu hii kuna nyasi fupi na mbele kidogo kuna nyasi ndefu na vichaka. Katika eneo hili pia kuna miti iliyoota kiasili, kukiwa na mnyamapori mmoja akiwa anafahamika kwa jina la twiga, anaendelea katika kitafuta makazi yake ama chakula.

Hifadhi ya wanyamapori mahali ambapo wanyama pori wameweka makazi yao. Sehemu hii kuna nyasi fupi lakini kuna mawe kidogo lakini kuna miti iliyojiotea kiasili, sehemu hii kuna mnyama pori anayefahamika kwa jina la swala akiendelea kujilisha au akiwa katika malisho ili aweze kuendelea kuishi.

Eneo la hifadhi ambapo ni makazi ya wanyama pori, sehemu hii kuna nyasi ndefu kidogo lakini kuna miti pia asilia iliyojiotea yenyewe. Sehemu hii kuna mnyamapori anayefahamika kwa jina la twiga akiendelea kutafuta malisho yake.

Eneo la hifadhi ambapo tembo wanafurahia uoto wa asili, ambapo tembo moja anaoga vumbi kutoka eneo hilo huku mtu wa hifadhi akisimama kuangalia usalama wa tembo huyo.

Eneo la msitu uliooteshwa na binadamu. Sehemu hii kuna miti iliyopangwa kwa mstari na miti hiyo ni mirefu sana. Katikati ya miti hii kuna njia iliyotengenezwa ya waenda kwa miguu ama waenda kwa farasi. Sehemu hii kuna watu wanatembea kwa kutumia farasi wakiwa wanatizama mandhari ya eneo hili.

Eneo la hifadhi la wanyamapori mahari ambapo wanyamapori wamepafanya makazi yao. Sehemu hii inaonekana kuna mnyamapori anayefahamika kwa jina la twiga akiwa ametembelea makazi ya wanadamu. Sehemu hii kuna miti lakini pia kuna nyumba ya makazi ya wanadamu.

Eneo la hifadhi la wanyamapori. Eneo hili kuna barabara ambapo tembo wanatembea pamoja na magari. Katika eneo hili kuna chanzo cha maji ambapo wanyamapori hufika na kujipatia maji ya kunywa. Eneo hili limejawa na wanyama aina ya tembo.

Eneo hili kuna ndege mmoja mzuri ambaye amepambwa kwa manyoya meupe na meusi. Anaonekana ni ndege ambaye ni mrefu kidogo. Lakini pia ndege huyu anakaa mazingira ya porini ili aweze kujitafutia ama kujipatia chakula.

Eneo hili lina wanyama aina ya mamba wanyama hao wanaonekana wanaotajua huku wameachana midomo wazi kuonyesha kwamba wanapoteza lile joto walilonalo katika eneo hili, kwamba hawa wanaonekana wakiwa wametoka kula chakula hivyo wamekaa eti kwa ajili ya kupumzika ili waendelee na maisha yao.

Sehemu ya hifadhi mahali ambapo kuna nyani mmoja akijisaidia katika kula chakula ili aweze kuendeleza mfumo wa maisha yake. Eneo hili limezungukwa na miti ya kijani ambapo pia ni chakula cha huyu nyani.

Eneo hili ni eneo lenye maji huku mamba akiwa ndani yake akiendelea kuogelea ama akiwa katika mawindo yake ya kupata chakula. Pembezoni mwa huyu mamba kuna ardhi ambayo ni kavu ama ardhi isiyokuwa na maji.

Eneo la hifadhi wanapopatikana wanyamapori, eneo hili limezungukwa na tembo wadogo kwa wakubwa na watu wahifadhi wakiendelea kuwapatia huduma ya maziwa huku pembeni kuna watalii ambao wamefika kuangalia kitendo hicho ama kuangalia wanavyowalisha tembo hao.

Ndege mzuri aliyetua katika mti ambaye anatizama kuangalia labda anasubiri mwenzie afike, ama yuko akiwinda chakula chake. Ndege huyo anaonekana yuko tayari muda huu wote kwa ajili ya kuruka ama anaonekana anatafuta kitu.

Eneo la hifadhi mahali ambapo wanyama pori ni makazi yao sehemu hii kuna tembo ambao wapo kwenye bwawa na wengine wakijimwagia mchanga, lakini eneo hili limezungushiwa kamba ambayo inawazuia tembo hawa kutoka katika hiyo kamba. Pembezoni kuna watu wanaendelea kupiga picha lakini pia kunawanafunzi sehemu ya upande wa pili.

Eneo hili ni eneo la hifadhi la wanyama pori, eneo hili kuna wanyama aina ya tembo ambao wamewakumbatia watoto wao, tembo hawa wanaonekana walikua wakichezea katika sehemu ina vumbi kwani tembo hawa wamechafuka tembo hawa wamewakumbatia ili kuweza kuhakikisha usalama wa watoto wao.

Eneo la pori ama hifadhi, ambapo sehemu hii watu hufika na kujifanyia makazi ama kupumzika ili kuendelea na kufanya utalii. Sehemu hii ni sehemu ambayo kuna miti mingi, pembeni kukiwa na twiga, na pembeni kuna nafasi ambazo watu hufika na kujipatia makazi.

Eneo hili ni eneo la makazi ya wanyamapori kukiwa na nyasi fupi na miti iliyojiotea kiasili pembezoni kuna nyumba, ama makazi ya binaadam sehemu hii kuna twiga ambaye anashangaa akiwa ameweka shingo yake katika chuma hizo.